Shule ya awali ya watoto wadogo yenye majengo mazuri na safi imepambwa kwa sehemu ya michezo yenye bembea zenye rangi tofauti, njia za kuteleneza na maeneo ya kukimbia vyote vikiwa katika mpangilio mzuri na unaovutia sana.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

Wanafunzi wawili wa shule ya sekondari wakiwa wamevalia sare ya kupendeza, wamesimama ndani ya maktaba nzuri yenye vitabu vilivyopangwa kwa utaratibu kwenye rafu. Kwa utulivu wanachagua vitabu vya kujisomea ili kuongeza uelewa wa masomo yao.

Bweni kubwa la shule ya sekondari likiwa na vitanda tofauti tofauti vya chuma vyenye rangi ya kijivu likiwa limepakwa rangi ya bluu. Huku magodoro yakiwa yametandikwa mashuka mazuri ya kuvutia yenye rangi ya pinki.

Maabara ya shule ya sekondari yenye miundo mbinu ya kisasa na vifaa vya kutosha, ikiwa safi na imepangwa kwa utaratibu mzuri, ina akisi mazingira bora ya kujifunzia masomo ya sayansi, kwa wanafunzi wa elimu ya sekondari.

Kitabu cha kemia cha elimu ya sekondari, chenye jalada ya rangi ya bluu na njano kikiwa na picha ya mwalimu akifundisha kemia. Ni nyenzo muhimu ya kusaidia elimu bora kwa wanafunzi wa sekondari wanaopenda kujifunza masomo ya sayansi.

Bweni la shule la sekondari lililo na madirisha mazuri yaliyo wazi na sakafu safi, Huku vitanda vikiwa vimetandikwa vizuri kwa shuka jeupe na katikati kukiwa na meza na viti viwili kwaajili ya kujisomea mida ya jioni.

Wanafunzi wa chuo wa jinsia tofauti, wamekaa nje kwenye kimbweta, wakijisomea kwa kujadili kwa furaha huku wakitumia kompyuta mpakato. Wanaakisi mazingira ya kujifunza yenye ushirikiano na utulivu wa akili, katika mazingira safi ya chuo.

Wanafunzi wa chuo wa rika na jinsia tofauti wamekaa vizuri juu ya madawati kwa mpangilio maalumu, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa makini. Taswira hii inaakisia mazingira ya taaluma na nidhamu katika elimu ya juu.

Wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi kwa utulivu darasani wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao anayefundisha kwa kutumia ubao na vifaa vya kisasa. Taswira hii inaakisi mazingira ya taaluma na nidhamu ndani ya elimu ya juu.

Kundi kubwa sana la wanafunzi wa chuo wa rika mbalimbali na jinsia tofauti wameketi kwa utulivu darasani wakimsikiliza kwa makini mwalimu aliyesimama mbele yao akiwa amevalia vazi la aina ya suti anayefundisha kwa umakini mkubwa. Taswira hii inaakisi mazingira ya taaluma na nidhamu katika elimu ya juu.

Wanafunzi wa kike na wa kiume waliovalia makoti ya bluu ya ufundi, wamekaa kwa utulivu katika meza wakiendelea na zoezi la kutengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa jinsia ya kiume wa ufundi wakiwa wameketi vizuri juu ya madawati wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa, wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi au kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wa ufundi wakiwa karakana wanatengeneza gari kwa kushirikiana wengine wakiwa chini ya gari wanakagua, wengine wanatumia vifaa kama spana. Mazingira ya mafunzo ya vitendo kwa ujuzi kwa ajili ya ufundi wa stadi na kuongeza uwezo binafsi.

Wanafunzi wa ufundi wa jinsia tofauti wakiwa wamevalia makoti ya bluu, wamekaa vizuri darasani kwenye viti na meza wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayoandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi."

Wanafunzi wa ufundi waliovalia makoti ya bluu, wamekaa kwa utulivu darasani wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi.

Wanafunzi wawili wa elimu ya ufundi wameketi kwa utulivu wakiwa wanatengeneza vitu mbalimbali kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi na kukuza ubunifu wao binafsi utakaowasaidia baadaye.

Wanafunzi wa ufundi waliyovalia makoti ya bluu wa jinsia mbalimbali, wamekaa kwa utulivu wakitengeneza simu kwa kutumia vifaa vya kisasa. Wanapata mafunzo ya vitendo yanayowaandaa kwa kazi za kiufundi, na kukuza ubunifu wao binafsi.